Kundi la watu hawa wanashiriki katika mkutano wa video. Hiku kwenye ukuta kuna skrini kubwa inayoonyesha wengine wa mkutano kupitia video. Walioko kwenye ukumbi wanajadiliana na kuingiliana huku mwanaume mmoja akiwa amevaa suti ya buluu anaongea.

Msichana huyu mdogo anatazama kwa makini kompyuta ndogo iliyo mbele yake, ameshika kalamu na daftari huku akionyesha kuwa anajifunza kitu fulani, na nyuma yake kuna gitaa iliyo onekana likiegemea kwenye ukuta.

Mwanamke huyo ameketi mbele ya kompyuta na amevaa vipokea sauti vya maskioni huku kwenye skrini ya kompyuta kuna mkutano wa video unayoendelea na washirika kadhaa wanaonekana kwenye gridi ya picha ndogo.

Mkono ya mtu inatumia kompyuta hii ndogo iliyowekwa juu ya meza ya mbao na karibu na kompyuta hii kuna daftari lililo wazi na kalamu na pia kuna kikombe cha kahawa kinachoonekana upande wa kushoto kuashiria mazingira ya kazi.

Mwanaume huyu mzima ameketi mbele ya kompyuta lake anatumia kalamu kuandika kwenye daftari huku anazingatia kazi ambayo anaifanya kwa makini na nyuma yake kuna ofisi yenye milango ya kioo na mazingira ya kazi ya kisasa.

Dhana ya mafunzo hii ya mtandaoni inapitia tasita za kidijitali. Kuna ikoni mbalimbali kama vile kofia ya kuhitimu, balbu ya mwanga, vitabu na vipokea sauti vya maskioni huwakilisha vipengele tofauti vya kujifunza.

Mwanamke huyu amevaa sweta laini juu ya shati la collar , huku pia amevaa kipaza sauti ikiashiria kuwa anashiriki katika mawasiliano ya sauti. Mbele yake upande wa kushoto kuna kamera ya kitaaluma iliyowekwa kwenye stendi.

Mwanamke huyu amevaa vipokea sauti za masikioni huku mbele yake kuna kompyuta ndogo na mkono wake wa kulia upo kwenye kibodi na mkono wake wa kushoto umeshika kalamu na anaandika kwenye daftari yaliyopangwa vizuri.

Kijana huyu mwenye asili ya kiarabu amevaa shati la mikono mifupi huku ana kalamu mkononi na anaandika kwenye daftari lenye kurasa zenye mistari. Uso wake unaonyesha umakini na bidii anapofanya kazi yake.

Kuna mtu huyu mwenye nywele ndefu za kahawia, ameketi vizuri kwenye kiti cha ngozi huku anatumia kompyuta yake iliyowekwa kwenye paja. Amevaa sweta laini ya rangi nyeupe na suruali ya rangi nyeusi. Anaonekana mwenye utulivu.

Dhana ya elimu hii ya ujifunzaji wa kidijitali ina kompyuta ambayo inaangazia katikati ikizungukwa na vitu vinavyohusiana na maarifa kama vile vitabu, kalenda, balbu ya mwanga na globu.

Mwanamke huyu mwenye nywele za mawimbi amevaa sweta ya rangi ya machungwa na miwani, huku ameshilia kalamu mkononi mwake na daftari iliyowazi. Anaitazama picha hii kwa makini, hii inaashiria hali ya kujifunza mtandaoni.

Dhana hii ya kujifunza mtandaoni ikiwakilishwa na kompyuta kubwa katikati, ina watu kadhaa ambao wameonyeshwa wakiwa wamekaa juu na karibu na kompyuta hiyo, kila mmoja akitumia kifaa chake cha kielektroniki.

Huyu ameketi kwenye kiti na mbele yake kuna kompyuta ndogo ambayo anaitazama kwa makini. Ana nywele nyeusi zilizofungwa juu na amevaa koti la rangi ya zambarau. Nyuma yake kuna skrini kubwa ya televisheni iliyowekwa kwenye stendi.

Mwalimu huyu mmoja amezungukwa na wanafunzi watatu ndani ya darasa, wote wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo. Anawafunza na kuwaelekeza wanafunzi hawa kutumia kompyuta, huku mmoja wa wanafunzi akishika kalamu.

Mtu huyu anatumia kompyuta mpakato kutazama video. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu wa kiume anayeelezea somo huku akiwa amesimama mbele ya ubao mweupe na rafu ya vitabu vingi.

Mwanamke huyu mwenye nywele ndefu zilizosokotwa amevaa sweta nyekundu na kuangalia kompyuta yake kwa makini huku ameketi kwenye dawati la ofisi na mkono wake umeshikilia kidevu chake akionyesha kuzingatia kazi yake.

Msichana huyu, mwenye nywele zilizosukwa kwa Rasta na shanga, anajifunza huku ameshika penseli na kuandika kwenye kitabu. Mbele yake kuna kompyuta inayoonyesha mwanamke mwingine akifundisha kupitia masomo ya mtandaoni.

Mvulana huyu mchanga amekaa kwenye meza akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni, huku anatumia kompyuta kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Anatabasamu na kushikilia kalamu akionyesha anafurahia somo hilo.

Washichana hao watatu wanatumia kompyuta ya mpakato wakiwa wamekaa eneo la wazi lenye mti, wanaonekana wakishirikiana na kufurahiana kwa kile wanachokiona kwenye skrini ya kompyuta. Hii inaashiria wanajifunza au wanatazama video.

Mtoto huyu mdogo wa jinsia ya kiume ameketi kwenye sofa na anatazama kompyuta iliyo mbele yake huku anatabasamu na ana furaha. Amevaa vipokea sauti vya masikioni vya rangi ya manjano. Hii inaashiria anasikiliza kwa makini.

Kofia hii ya kuhitimu ya rangi nyeusi na kitamba cha dhahabu imewekwa juu ya kompyuta. Kuna rundo la vitabu venye rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, buluu na kijani. Hii ikisisitiza dhana ya elimu ya kisasa.

Mfumo hii wa kidijitali unaonyesha dhana ya elimu ya mtandaoni huku mwanamke mmoja akiwa amekaa kwenye kiti akitumia kompyuta yake ndogo na anaangalia skrini kubwa ya kompyuta inayoonyesha mwalimu akifundisha.

Mwanamke huyu ameketi mezani na mbele yake kuna kompyuta iliyo wazi huku mkono wake wa kulia umeshika kalamu ya bluu na anaandika kwenye daftari akichukua dondoo. Hii inaashiria masomo yanayo husisha teknolojia ya kisasa

Kompyuta hii ndogo imewekwa kwenye meza yenye rangi ya pinki. Kwenye meza kuna vitu mbalimbali vinavyohusiana na kujifunza na masomo ya kidijitali mtandaoni. Kwenye meza kuna kitabu, faili, kikombe na daftari.

Mwanamke huyu ameketi kwenye kiti cha treni huku anafanya kazi kwa kompyuta yake ndogo na kuandika kwenye daftrai. Ametulia na mandhari ya nje ikionyesha kuwa ya shamba la miti kuashiria kuwa treni hii inasafiri.

Kuna ramani ya dunia ikiwa na watu wengi waliounganishwa kwa mistari. Kila mtu anawakilishwa na mduara wenye picha ya uso, hii ikiashiria mtandao wa mawasiliano duniani kote. Chini ya ramani kuna vifaa vya vielekroniki.

Mwanamume huyu mwenye ndevu ameketi mbele ya kompyuta mbili na kufanya biashara kwa mikono yake huku akizungumza. Kwenye skrini ya kulia kuna mkutano wa video unaoendelea na wanawake kadhaa huku mmoja wao akiwa katika picha kuu.

Msichana huyu mdogo ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya masomo ya mtandaoni. Skrini ya kompyuta hii inaonyesha nembo ya E_learning na rundo la vitabu . Hii inaashiria mazingira haya ya kujifunzia ya kidijitali.

Dhana hii ya masomo inawakilisha ukumbi wa mkutano. Ndani ya skrini ya kompyuta ina mwalimu anayefundisha mbele ya ubao mweupe wenye grafu na data na chini yake kuna wanafunzi ambao wameketi kwa safu wakisikiliza kwa makini.

Mvulana huyu mdogo ameketi kwenye meza huku akitumia kompyuta yake ndogo na kuandika. Amevaa vipokea sauti vya masikioni vyeupe huku mbele yake kuna daftari lililo wazi na kikombe kilicho na penseli na kalamu.

Mwanafunzi huyu yuko mbele akichukua maelezo kutoka kwenye skrini ya kompyuta ndogo ambayo inaonyesha mwalimu akifundisha. Kwenye skrini mwalimu anaonekana akizungumza mbele ya ubao mweupe ulio na milinganyo wa hisabati na rafu ya vitabu.

Muundo wa mchoro huu ni wa kidijitali huku upande wa kushoto kuna kichwa kikubwa chenye maandishi online learning ikiwa na herufi kubwa na za kuvutia zilizopakwa rangi ya buluu na chini yake kuna maelezo mafupi.

Msichana huyu mdogo ameketi mbele ya kompyuta iliyo juu ya meza. Ameinua mkono wake wa kulia kuashiria kuwa anawasiliana na mtu anayemwona kupitia kompyuta, huku ametabasamu na ana furaha usoni mwake.

Mwanamke huyu mwenye asili ya kiarabu anaitazama na kutumia kompyuta yake ndogo kwa umakini huku programu mbalimbali zikionyeshwa juu yake. Inatoa taswira ya kubuni teknolojia kutumia zana za kidijitali.

Mwanaume huyu anautazama kompyuta iliyo wazi mbele yake huku mkono wake mmoja ukishika mdomo. Anafikiria kwa undani kuhusu anachokiona, inaashiria mafunzo ya mtandaoni kuhusu kidijitali ya kisasa.

Mtu huyu ameketi kwenye meza akiitazama kompyuta yake kwa makini inayoonyesha nyuso za watu watatu wakiwa mkutano wa mtandaoni, huku ameshikilia simu mkononi na upande wa kulia kuna vitabu na kalamu.

Mwalimu anafunza naye mwanafunzi ananakili mafunzo haya kwenye kitabu kupitia mtandao wa kidijitali, ambapo anamuona mwalimu, na pia kumsikia kutumia kompyuta.

Mwanafunzi hao watatu wamo darasani wakitazama simu iliyojuu ya meza kwa makini. Mmoja wao ameinua mkono ilihali nymba yao kuna ubao wa chokaa wenye maandishi na cheti lenye maumbo.

Kompyuta hili ndogo inatumika katika elimu ya kisasa ya kidigitali. Imewekwa juu ya meza ya mbao na ina maandishi ya e-learning kwa herufi kubwa. Upande wa kushoto kuna kikombe cheupe na upande wa kulia kuna kitabu kilichoachwa wazi.

Kijana huyu ameketi kwenye kiti cha ofisi akitizama picha iliyo kwa kompyuta yake juu ya meza. Kando ya kompyuta lake kuna bakuli ndogo nyekundu, printer nyeusi iliyo na makaratasi juu na kifaa cha muziki.

Picha hii ndogo inaonyesha maandishi ya, e-learning. Chini ya maandishi haya ina icon nne zinazowakilisha vipengele mbalimbali ya kujifunza kwa mtandao na uwepesi wa masomo kutumia kidijitali ya kisasa.

Katika sehemu ya juu kuna nembo yenye maandishi ya UNESCO inyoonekana wazi na wasichana wawili wadogo wakiangalia kompyuta iliyo mbele yao huku msichana aliye mbele kabisa anaitazama kwa furaha na umakini.

Mwanamke huyu amevalia hijabu ya rangi ya kijivu huku ameketi kwenye sofa akizingatia na akitazama kazi anayoifanya kwenye kompyuta iliyo wazi mbele yake ikiwa juu ya meza ndogo lenye umbo la duara.

Msichana huyu mdogo mwenye asili ya kiarabu ameshika penseli mikononi mwake huku mwili wake ukiegemea kitabu ulijuu ya meza na anaitazama gajeti iliyo mbele yake akitabasamu kwa furaha.

Msichana huyu anasoma kwa makini karatasi ambaye ameshika mkononi mwake mkono wake wa kulia ukiwa na penseli na kando yake kuna kompyuta juu ya meza na glasi yenye mapenseli nyingi ndani.

Mwanariadha huyu wa kiume anafanya mazoezi ya riadha ndani ya ukumbi huku amevalia fulana ya njano na kaptula nyeusi. Anapita vikwazo vidogo vya rangi ya chungwa iliyopangwa kwenye njia. Nyuma yake kuna watu wengine kadhaa wakimsubiri.

Darasa hii ya shule ya msingi ina watoto kadhaa ambao wamekaa kwenye viti kuzunguka meza. Mwalimu amesimama darasani huku baadhi ya wanafunzi wanashangilia na kutabasamu. Darasa hili ina mapambo ya ukutani yanayohusiana na elimu.

Kundi hili la wanafunzi na walimu wako darasani, wameketi kwenye viti na meza za kusomea. Baadhi ya watu wamesimama nyuma na huku wengine wameketi mbele, wanaonyesha mazingira ya kawaida ya darasa au semina.

Ukumbi huu wa mkutano umejaa watu, wengi wao wakiwa vijana huku wamekaa kwenye viti vya vyekundu. Kuna safu nyingi vya viti vilivyo vilivyopangwa vizuri na watu wamekaa kwa utaratibu. Baadhi ya watu wakionekana wamevalia sare zinazofanana.

Kitanda hiki chenye godoro la kaki na shuka ya blue yenye miraba pamoja na mito miwili myeupe, imefunikwa kwa blanketi yenye michoro ya kahawia na nyeupe. Kitanda hiki kiko kwenye chumba chenye kuta za rangi ya njano.

Darasa hili lina shule lenye madawati na viti vya zamani vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Nyuma ya darasa kuna ubao mweusi na ramani ya dunia iliyobandikwa ukutani ikionyesha mazingira ya kawaida ya kujifunzia.

Kundi la watoto hawa wanacheza mpira wa kikapu kwenye uwanja wa nje wenye rangi ya kahawia. Uwanja huu umezungukwa na miti mirefu na majengo yanayoonekana kama shule na mandhari haya ni ya kufurahisha na ya elimu.

Eneo hili la maabara ina meza ndefu iliyojengwa kwa makabati ya kuhifadhia na sinki. Juu ya meza kuna vifaa mbalimbali kama vile taa za meza, chupa na vitu vingine vinavyotumika kwa majaribio za kisayansi.

Kundi la watu hawa wameketi kwenye meza kubwa ya mikutano ndani ya chumba chenye kuta nyeupe na sakafu ya bluu. Wengi wao wakiwa wamevalia suti na vifaa vya sauti na chupa za maji mbele yao ikionyesha mazingira rasmi ya mkutano.

Chumba hiki kidogo cha kulala kina samani chache za msingi zikiwemo kitanda kimoja chenye fremu ya mbao. Karibu na kitanda kuna meza rahisi nyeupe na kuna kiti cheupe cha plastiki chenye mgongo wa rangi nyekundu.

Darasa hili lina meza na viti vya wanafunzi vilivyopangwa kwa safu. Muundo wa viti na meza unaashiria matumizi ya shule ya msingi ya sekondari na baadhi ya meza zimeunganishwa na viti vyake na zingine zimejitenga.

Chumba hiki chenye vitanda vya ghorofa vitatu inaashiria kuwa ni chumba cha bweni. Mtu mmoja ameketi kwenye kitanda cha chini huku akitumia simu na masanduku na vitu vingine vya kibinafsi vikiwa vimetawanyika karibu na vitanda.

Wachezaji hawa wa soka wakiwa katikati ya mchezo mkali, huku mchezaji mmoja akiwa ameruka juu kupiga mpira wa kichwa karibu na lango. Wengine wanamtazama kwa makini wakijiandaa kwa hatua inayofuata.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara ina viti vingi . Viti hivi vimepangwa kwa safu zinazopanda huku unatoa mwonekano wazi wa mbele ya ukumbi. Hivi viti vina meza zake na zinaonekana kuwa ya mbao vikitoa hisia ya kali.

Wanafunzi hawa watatu wamevaa sare za shule zenye sweta nyekundu na sketi za miraba huku wamejikita katika kutumia kompyuta zao mmoja akitumia kipanya. Chumba hiki kinaonekana kuwa cha maabara ya kompyuta.

Chumba hiki cha maktaba ina rafu nyingi zilizojazwa vitabu vya aina mbali mbali. Upande wa kulia kuna meza yenye watu wawili wameketi wakisoma. Hii inaashiria kwamba maktaba inatumika kikamilifu kwa shughuli za masomo na utafiti.

Kuna kundi la wanaume wakiwa katika chumba cha mazoezi. Mwanaume aliye mbele kabisa amevaa fulana ya buluu, huku anainua uzito mkubwa akionyesha bidii na umakini. Wanaume wengine wawili wakiwa nyuma yake.

Vijana hao watatu wamo ndani ya chumba cha bweni. Wawili kati yao wako kwa kwenye simu zao, mmoja akiwa amekaa kwenye kitanda cha juu na mwingine amesimama upande wa kulia na mwingine amelala kwenye kitanda cha chini.

Chumba hiki cha kusomea ina rafu kubwa za mbao zilizopangwa vitabu vingi. Hii inaashiria mkusanyiko mkubwa wa machapisho. Kuna meza kadhaa ambazo watu wanaketi na upande wa kushoto kuna mtu ambaye anatumia kompyuta mwaki.

Watoto hawa wawili wa jinsia ya kiume wamevalia fulana nyekundu, huku wanacheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa udongo. Mwalimu wao amevaa fulana yenye maandishi Coach na nyuma yao kuna majengo yanayoonekana kuwa shule.

Chumba hiki cha kulala ni safi na kimepangwa vizuri huku kuna vitanda viwili vya mbao vilivyopangwa kwa usawa. Kuna kabati za mbao za kuhifadhia nguo na vitu vyengine na rafu ya viatu karibu na dirisha lenye pazia ya kahawia.

Chumba hiki cha mafunzo ya matibabu ina meza kadhaa zilizofunikwa kwa vitambaa vyeupe na baadhi zikiwa na vitambaa vya zambarau. Kila meza ina vifaa vya matibabu ikionekana kama mfano ama vifaa vya kufanyia mazoezi.

Darasa hili limepangwa viti vingi vyenye muundo sawa. Kila kiti lina meza ya mbao na muundo wake ni wa chuma. Mbele ya darasa hii kuna ubao nyeupe na taa tatu zinawaka, ilhali kuta zake zimepakwa rangi ya njano.

Watu watatu wamesimama katikati ya rafu ndefu zilizojaa vitabu vingi vilivyopangwa vizuri. Mtu mmoja wa kiume anaonekana akiwatazama jinsi wanavyotafuta vitabu katika rafu hizi kuonyesha eneo hili ni la maktaba.

Chumba hiki kina vitanda vya ghorofa viwili, vyenye muundo wa mbao. Kwa kila kitanda kuna godoro ilhali kitanda moja ya juu kuna godoro iliyotandikwa blanketi na mbele yake kuna pillow . Katikati ya vitanda hivi kuna meza ya plastiki.

Chumba hiki lina madirisha matatu makubwa yaliyo na mapazia mekundu yaliyofunguliwa. Ndani mmepangwa viti na meza, kwa kila meza kuna viti nne yenye rangi tofauti kuna rangi kijani kibichi na rangi nyekundu.

Cha kulala kina vitanda viwili, katikati kuna nafasi inayoruhusu watu kupita na vitanda hivi vina muundo wa mbao ambavyo kila kitanda kimoja kina cha juu na chini na godoro ya plastiki iliyofunika ikionyesha labda ni mpya.

Sehemu ya nyumba hii inaonyesha ni mahala a kulala. Kuna kitanda chenye muundo wa chuma na mbao huku kando yake kuna makabati yaliyo na mapambo juu. Ukutani kumepakwa rangi ya kijani kibichi.

Chumba hiki kina kitanda chenye ghorofa mbili vimetandikwa shuka na mabanketi yenye michoro na rangi tofauti. Upande wa kushoto kuna meza yambao ndefu iliowekwa ukutani na mbele yake kuna kiti kimoja.

Chumba hiki kina kitanda kimoja cha ghorofa. Kimetengenezwa na mbao zilizopakwa rangi nyepesi. Kitanda cha chini kina godoro moja ya kahawia na ya juu godoro yenye rangi ya kijivu huku upande wa mbele ukiwa na ngazi.

Bweni hili lina vitanda vingi vya aina ya ghorofa wenye muundo wa vyuma. Katika kila kitanda kuna magodoro ambayo yametangikwa mashuka yenye rangi tofauti tofauti. Vitanda hivi vimepangwa kwa mpangilio upande wa kushoto na upande wa kulia.

Chumba hiki ndogo cha maktaba ina rafu ndefu zilizojaa vitabu pande zote mbili. Watu watatu wamesimama huku mmoja akiwa ameketi upande wa kulia. Wanakagua vitabu kuashiria umuhimu wa elimu na maarifa.

Waogeleaji wanne wanaoshiriki katika tukio hii la mashindano ya kuogelea, wanaruka kutoka kwenye sehemu ya kuanzia na kuingia ndani ya maji. Bwawa hili lina mistari ya njano, kutenganisha njia za kuogelea.

Watu wanne wazima wamekaa kwenye meza ndefu, iliyofunikwa kwa kitambaa chekundu na kijani. Huku mwanaume mwenye shati la buluu lenye muundo wa maua akizungumza na mwanaume aliyevaa koti jeupe. Wanawake wawili wakiwa upande wa kulia.

Wanafunzi hawa wawili wa kiume na wa kike wamesimama mbele ya bango la mradi wa sayansi chini ya hema. Bango hili lina madaa ya sustainable na lina maandishi ya michoro. Wanafunzi hawa wanaangalia kwa makini wakieleza mradi wao.

Miongoni mwa watu hawa kuna mwanadada mmoja na wanaume wanne. Kati ya wanaume hawa wanne, wawili wamevalia kofia nyeupe na kofia nyeusi. Wote wamebeba sahani huku wanapakua vyakula vya aina tofauti.

Wanafunzi hawa wengi, warefu kwa wafupi, wamevaa sare zilizofanana na wamesimama wakiinamisha vichwa vyao chini wengine wakijishika mikono, uso wanaashiria ya kuwa wanashiriki katika maombi.

Mwalimu na mwanafunzi wanashirikiana mbele ya ubao mweusi darasani huku mwalimu amevalia shati lenye mistari na anaonekana akimwelezea mwanafunzi kitu fulani kwenye ubao. Ubao huo umejaa herufi kubwa za alfabeti.

Mvulana huyu mdogo aliye na kifaa cha kusaidia kusikia anatabasamu huku akifanya mazoezi na mwalimu wake, ambaye huko nyuma akionyesha kwa kidole chake, na juu ya meza iliyo mbele yao kuna karatasi yenye herufi.

Mtu huyu ambaye uso wake hauonekani wazi ameketi mbele ya kitabu kikubwa kilicho wazi huku mkono wake ukiwa juu ya kurasa ya kitabu hiki. Hii inaashiria kuwa anasoma na nyuma yake huku na rafu za vitabu zilizojaa.

Mwanaume huyu mwenye ulemavu wa down syndrome anatabasamu na kucheka huku ameketi kwenye meza na penseli mkononi na daftari mbele yake. Amevaa shati la mistari nyekundu na nyeupe na anazungukwa na kalamu na madaftari.

Watoto hawa wanne na mwalimu mmoja darasni na wamekaa kwenye viti na wanatazamana huku mwalimu anayeonekana akicheka na kuna meza mbili mbele yao zikiwa na vitu vidogo vidogo vilivyotawanyika juu yake.

Mwalimu na wanafunzi hawa wawili, mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, wamekaa pamoja kwenye meza ya kijani kibichi huku wakishiriki katika shughuli ya kujifunza. Wanatabasamu huku wakimtazama mvulana.

Mtoto huyu mdogo anajifunza kuandika huku akisaidiwa na wanawake wawili. Ameshikilia kalamu ya rangi nyekundu na analenga kwenye daftari, huku wanawake hawa wanamtazama kwa makini na kumpa miongozo.

Kundi la watu hawa, wanne wanafanya ishara za mikono huku wanaashiria kwamba wanashiriki katika somo ya lugha ya ishara. Mwanamke mmoja anayekabili kamera anafundisha na huku watu wengine watatu wakimfuata na kutabasamu.

Msichana mdogo mwenye miwani ameketi kwenye dawati darasani akitumia mashine ya braille huku kuna ubao mweupe na matangazo yenye maandishi, make every minute count, ikionyesha mazingira haya ni ya kujifunza.

Msichana huyu mchanga amevaa shati la mistari na suruali huku ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha rangi nyekundu na nyeusi, ameshikilia kitabu cheupe mbele ya rafu zilizojaa vitabu vingi ikionyesha sehemu ya maktaba.

Kijana huyu mweusi amekaa kwenye sofa ya rangi ya kijani njano, huku ameinuwa kichwa na kutazama juu. Anaonekana mwenye mafikira sana. Mbele yake kuna kitabu cha braille wazi ambacho anakigusa kwa vidole vyake.

Wanawake hawa wawili wamekaa mbele ya kompyuta wakichunguza kwa makini. Mwanamke mwenye nywele za rangi ya njano anamwelekeza na kumfunza mwanamke mwengine mwenye miwani na nywele ndefu. Wote wawili wanajishughulisha katika kazi hii ya mtandao.

Msichana huyu mwenye nywele ndefu zilizofungwa ameketi kando ya mvulana anayeonekana kuwa na ulemavu. Wote wawili wanafurahi kwa shughuli ambao wanafanya, huku mvulana ametoa ulimi wake wa msisimko na msichana anatabasamu.

Mwanamke huyu mchanga mwenye nywele fupi nyeusi na miwani anatabasamu na kuwasiliana kupitia lugha ya ishara, huku ameketi mbele ya kompyuta lake nyeupe ambayo inatoa hisia kwamba anafanya mawasiliano ya video.

Mvulana huyu mdogo mwenye nywele za kahawia anatabasamu kwa upole kompyuta iliyo mbele yake huku ameinama juu ya meza na amevaa shati la kijivu na mikono yake imeshika chini ya kidevu chake, huku akionyesha umakini.

Mtoto huyu mdogo anachunguzwa na mtaalimu ambaye ni daktari wa meno. Anashikilia shavu lake na anatabasamu kidogo na kutazama mbele. Nyuma yao inaonyesha rafu yenye vitu vya kuchezea kuashiria mazingira ya kirafiki kwa watoto.

Kundi hili la watu mbalimbali wakiwemo vijana na watu wazima wameketi kwenye viti vya mbao vilivyopangwa kwa mtindo. Miongoni mwa watu hawa ni mwanaume mmoja aliyeshika kijiti cheupe ambacho mara nyingi hutumiwa na watu wasio ona.

Wasichana hawa wawili wameketi kwenye meza wakishirikiana katika shughuli ya kujifunza. Msichana wa kushoto amevaa sweta ya njano na ameshika kitu kidogo kwa umakini huku msichana wa kulia amevaa barakoa ya rangi ya waridi.

Mwanaume huyu mwenye ulemavu wa macho anatazama upande. Huku mikono yake ikiwa kwenye kibodi cha kompyuta. Anazungumza na mwanamke aliyeketi kando yake, ambayo sehemu ya mbunge wake unaonekana.

Watu hawa wawili wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwenye meza nyeupe. Mbele yao kuna kompyuta iliyofunguliwa na upande wa kushoto kuna daftari kubwa pia iliyofunguliwa. Hii inaonyesha kuwa wanajifunza kwa kujadiliana.

Mwanamke huyu mwenye nywele nyekundu na miwani na mvulana mdogo wameketi kwenye kiti. Mvulana huyu anaashiria lugha ya ishara za mikono anapozungumza. Wote wawili wameketi katika mazingira yenye utulivu.

Mwalimu huyu wa jinsia ya kike anamfundisha mtoto mdogo msichana. Anatumia kadi zenye picha na namba. Wawili hawa wameketi kwenye meza ndogo, na mtoto anaonekana akishirikiana kikamilifu katika somo hili.

Msichana huyu mwenye umri mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anafurahia kuchora na mwanaume aliye kando yake. Wote wawili wamevaa aproni za uchoraji zikionyesha kuwa wanajishughulisha na shughuli ya sanaa.

Mtoto huyu mdogo mwenye nywele za kahawia amevaa vipokea sauti vya masikioni vyeusi na koti la bluu na kijani anatazama juu kwa umakini huku nyuma yake kuna rafu nyeupe iliyo jaa vitu na televisheni iliyowashwa kwa umbali.

Mwanamke huyu mwenye nywele ndefu za kahawia ameketi mezani na anaandika kwenye daftari ndogo ya pinki huku amevalia fulana nyeupe isiyo na mikono na anaonekana kujishughulisha na kazi yake kwa makini.

Mwanafunzi huyu wa kike anasaidiwa na mwalimu, anamwelezea somo hilo kwa makini huku mwanafunzi huyu mwenye ulemavu anaitazama daftari iliyowazi mbele yake akiwa na penseli ya rangi ya kibichi mkononi mwake.

Darasa hili lina wanafunzi wanne na mwalimu amesimama mbele yao akiangalia upande wa kushoto. Mwanafuzi mmoja wa ulemavu ameketi mbele uku akitazama mchoro ulio ubaoni na amebeba kompyuta.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu ambacho kimeundwa kumpa msaada. Ana umri mdogo na ulemavu unaoweza kuwa wa akili au kimwili, huku anatazama kile ambacho anaonyeshwa.

Kijana huyu mdogo mlemavu mwenye asili ya kiarabu ameketi kwenye kiti cha magurudumu mawili huku mkono wake wa kushoto ukishika gurudumu moja uso wake unatabasamu na amekaa kando ya rafu yenye vitabu vingi.

Mwalimu wa kike amesimama mbele ya ubao mweupe wenye maandishi huku ameinua mkono wake wa kulia akielezea kile ambacho anafunza nayo wanafunzi wanne wameketi kwenye madawati yao wakiskia kwa makini.

Watu wawili hawa wa jinsia ya kike na kiume wanafuraha tele. Mwanamke amevalia miwani na shati jeupe, anamtazama mwanaume akicheka akiwa na penseli mkononi mwake.

Watu hawa wawili wa jinsia wa kike wanawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara wanazofanya kutumia mikono yao. Mmoja wao amevalia miwani na anatabasamu kwa upole na kwa makini, anavyomfunza msichana huyu mdogo.

Watu wawili hawa, msichana na mwanamke wanaogelea katika bwawa la kuogelea. Msichana mdogo anamtazama mwanamke kwa furaha huku amemshika begani ilihali mwanamke amembeba mgongoni.

Mwanaume huyu ambaye amevalia miwani ameketi chini huku watoto wanne wakiwa kando yakeMmoja ameketi kwenye paja Lake. Naye ameshika kitabu kikubwa chenye picha akiwasomea watoto hawa walemavu.